Mama na mtoto wake wa kike mdogo wameshika miswaki iliyowekwa dawa, tayari kwa kusafisha meno yao ili kujikinga na maradhi mbalimbali ya kinywa.

Kasha linalo hifadhi mbegu aina ya mbegu ya kabichi likiwa linaonesha jina la kampuni lililo tengeneza mbegu izo pamoja na picha ya kabichi iyo katika kasha ilo.

Wanafunzi wengi ndani ya eneo kubwa la ardhi wakipanda miti, ili kutunza mazingira na kuweka mandhari nzuri kwa ajili ya maisha bora ya wanyama na mimea.

Korido ya hospitali imepangwa kwa usafi nje ya chumba kilichofungwa. Kuna kitanda cha wagonjwa cha kisasa, muundo wake thabiti na vifaa vilivyowekwa vinaonyesha teknolojia ya matibabu ya hali ya juu. Mandhari hii inaakisi huduma bora, na maandalizi ya haraka kwa ajili ya mgonjwa anayehitaji matibabu.

Chumba cha wagonjwa ambacho kina vitanda viwili, kimoja wapo kimebeba mama na mtoto mdogo huku daktari akicheki afya yake; ambapo huashiria huduma bora ya afya katika jamii.

Nesi wawili wa kike ndani ya chumba cha hospitali, wakionyesha dawa tofauti tofauti za kutibu na kujikinga na maradhi mbalimbali hii ni kwa ajili ya kutunza na kulinda afya ya binadamu dhidi ya magonjwa nyemerezi.

Daktari wa kike aliyevalia mavazi nadhifu meupe ndani ya chumba cha hospitali, tayari kwa huduma bora ya afya kwa jamii nzima, ili kuishi maisha bora, yenye furaha na amani.

Mtoto mchanga amelala kwa utulivu, akiwa karibu na mama yake, uso wake mdogo unaonyesha amani na afya, huku upendo wa mama ukimlinda kwa karibu, mandhari hii inasisitiza uhusiano wa kipekee kati ya mama na mtoto, msingi wa malezi bora ya kiafya.

Mama amepakata mtoto mdogo ambaye anapatiwa huduma ya chanjo na nesi, kwa kuchomwa sindano katika paja lake, pembeni kuna waandishi wa habari wameshika kamera wakichukua tukio hilo.

Dawa ya tiba asilia, iliyoandaliwa katika kichupa kidogo kwa ajili ya matibabu kwa wanadamu, dhidi ya maradhi mbalimbali, ili kutunza afya na kujilinda dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Dawa ya tiba asilia, iliyotengenezwa kwa kutumia ndimu iliyoiva, asali mbichi na tangawizi, ndani ya kikombe kidogo na kisosi chake, tayari kwa mgonjwa kutumia.

Glasi yenye maji nusu ndani yake, imewekwa miti ya dawa tiba asilia, pembeni yake kuna ndoo ya maua ya kijani, vyote kwa pamoja vimewekwa juu ya meza.